Hoteli za kibinafsi inaonyesha bwawa kubwa ya kuogelea. Kuna nyumba za rangi nyeupe zilizoezekwa na makuti. Kuna viti vya rangi ya samawati na minazi iliyojipanga vizuri. Nyasi zake zimekatwa kwa maridadi zaidi na zingine ni meupe na masafi.

Barabarani kuna viombo tofauti vya usafiri. Miongoni mwao ikiwa ni pikipiki, tukutuku na gari ya kubebea mchanga. Vile vile kuna mabasi matatu marefu yaliyoegeshwa kando ya barabara yakiwa yako karibu na ile sehemu ya kutilia mafuta.

Jengo la kufanya ibada la msikiti. Kuta zake ni zenye mchnganyiko wa rangi nyeupe, mchanga na kahawia. Ndani kuna busati lililotandikwa vizuri latumika kwenye kusali. Kuna watu wanaonekaniwa wakiwa wameketi ndani yake. Kuna misahafu ikiwa imepangwa kwenye nguzo za msikiti huo. Juu kabisa kuna feni la kisasa linalotumika kutoa upepo. Madirisha yake ya kando yanaingiza mwangaza.

Hapa ni baharini. Kuna dau linalotembea juu yake na mvuvi akiwa ndani yake. Chini ya maji kuna mtefuko wa mchanga na baadhi ya samaki wakionekania wakiogelea. Juu kabisa kuna mawingu yaliyotanda anga nzima ya rangi nyeupe pepepe na bahari hii inaonekana kuwa ina mawimbi makali kwa kiasi.

Hapa ni kanisani kuna waumini waliosimama wakiwa wanaangalia mbele. Kuna mhubiri amekaa kwenye kitii akiwa amevaa gauni ya rangi nyeupe na kijani. Kando yake kuna wengine wamesimama wakiwa wamevaa rangi nyeupe na nyeusi. Nyuma kuna msalaba.

Sanamu inayotumika katika biashara. Imevalishwa kofia nyeusi maridadi kabisa na nguo ya juu yenye rangi kama ile ya nyoka na suruali nyeusi nzuri sana. Vilevile kuna mkono unaonekaniwa ukishika sanamu hilo. Nyuma kuna myavuli iliyopangwa vizuri na vitambara vya kiasili vyenye rangi tofauti tofauti. Vilevile kuna kofia nyingine za kuvalia kama zile za jua.

Kuna muonekano wa mchanga mweupe pepepe kama yale ya mazingira ya bahari. Kuna jiwe refu lilosimama kando, kuna mawe kama yale ya majabali ambayo miti ya kijani imeemea kando yake. Kuna minazi iliyonea katika njia nzima, kuna bango la matangazo lililopakwa kwa rangi nyeupe. Kuna njia ya kutembea kwa binadamu iliyojengwa na mawe yaliyopangwa vizuri. Mwisho kabisa kuna mwamvuli ambapo watu wanaweza wakakaa.

Ukuta unaoonekana kuwa na mchanganyiko wa rangi ya nyeupe, kahawia, na ya mchanga, wenye mlango wa nakshi za Kiarabu, na ndani kuna mazulia au msathi yanayoashiria kuwa ni msikiti. Chini kule kwenye nguzo kuna misaafu ambayo yamepangwa vizuri na maridadi kabisa, na ndani kuko kusafi. Vilevile, kuna dirisha dogo kwa upande wa kushoto, na kuna kitu ndani yake kinachoonekana kwamba huwa watu wanakaa kwenye kuswali.

Jengo lililosimama katikati ambalo kuta zake zimepakwa rangi nyeupe na limeezekwa na makuti juu kabisa likiwa na msalaba uliosimama vizuri kando ya jengo hilo, kuna makaburi kadhaa na miti na mimea ya rangi ya kijani upande wa kulia kuna jengo ambalo linaonesha kama tu ile la zamani likiwa na nguzo lililosimama imara nyuma kabisa, kuna nyumba kama zile za kukodisha ama zile ambazo wanaishi binadamu.

Ni treni ya abiria ya kisasa yenye kasi mno. Ina mchanganyiko ya rangi nyekundu na nyeupe na ni ndefu sana. Mbele, kuna bendera ya Kenya. Ina maturumali ya chuma na mawe inayotumika katika kusafirisha abiria kama zile za SGR.

Kuna maji nyingi sana kama yale ya bwawa ama ya bahari. Kando kuna miti iliyomea aina ya mikoko. Juu kabisa kuna ndege inayoonekana ikipita. Vilevile Kuna mawingu yaliyotanda samawati nzima na kuna waya za umeme inazochukua kwenye nchi moja hadi nyingine.

Nyumba za aina mbalimbali zilizopangwa vizuri nyingine zikiwa za ghorofa na nyingine zikiwa za chini, kuna magari vilevile miongoni mwao ni magari ya taxi upande wa kushoto, kuna nyumba iliyoandikwa nyumba ya kukodisha katikakati, kuna mnara mrefu ambao kuna mighafoni kama zile zinazotumika Msikitini. Kuna waya za umeme zinazotoka kutoka nyumba moja hadi nyingine, kuna baadhi ya watu wamekaa kwenye hizo vibaraza na wengine wanatembea.

Bahari yenye mchanga mweupe ina miti iliyomea kando yake aina ya mnazi yenye kutoa vivuli. Maji yake ni safi na ni meupe. Kwa mbali kuna mawingu meupe pepepe yanayoonyesha. Kuna mvuvi ambaye yuko ndani ya dau la kuskuma na upepo.

Ambayo imeegeshwa kando ya barabara. Mlango wake moja ukiwa uko wazi. Gari hii ina rangi nyeusi na ile rangi ya zambarau. Nyuma kule kuna gari lingine inayoenda njia tofauti na gari hii ikiwa ina rangi ya hudhurungi na rangi ya manjano. Kuna majengo yaliyojengwa kando ya barabara hizo na kuna miti mirefu ya rangi ya kijani.

Huu ni mchoro mzuri sana unaofanana na ule wa Kihindi wenye maridadi na wenye tausi waliosimama kando yake. Chini kuna mahandishi yaliyoandikwa kwa Kihindi na kwa wino ulikolea kabisa. Kuna watu wamesimama kwenye picha hiyo na kuna baadhi ya miti yenye rangi ya kijani. Vilevile kuna milima na kuna nyumba wanaotumia katika kuabudu.

Hulizwa mahekalu matatu madogo au sehemu za kuabudu kila limejengwa kwa mtindo wa kipekee. Kila sehemu ya kuabudu ina lengo lake, umbo na upinde na ndani yake kuna sanamu za viumbe. Zimepambwa kwa rangi maridadi za dhahabu, chekundu, kijani rangi ya samawati. Kuna sehemu...

Kuna magari mingi ya abiria yanaonyeshwa hapo mbele ye rangi tofauti tofauti. Kuna jumba kubwa la ghorofa mbili liko na rangi nyekundu. Kuna milima huku mirefu inayotawala na kuna mawingu ya rangi nyeupe yaliyotawala anga nzima.

Kifaa cha kiteknolojia cha umeme, inayojulikaniwa kama kompyuta ya mezani, inayotumika katika kutia data . Kwenye skrini, inaonesha sehemu ya kuweka jina, barua pepe, na ujumbe. Kuna vidole vinavyoashiria kwenye skrini hiyo. Vile vile kuna viti kando na baadhi ya watu wamekaa, kuashiria kuwa ni mazingira ya ofisi, ama mahali pa kufanya kazi za kompyuta.

Ni mazingira ya mchanga mwingi kama vile bahari. Kuna madau yaliyoko kando hapo ni wavuvi. Nyuma kuna minazi na miti mbalimbali iliyopangwa kwa maridadi zaidi. Mchanga wake ni mweupe pepe ambayo una manyasi yaliyoota kando yake. Anga ni nyeupe inayoashiria kuwa ni asubuhi.

Hili ni kaburi lenye jiwe la miraba nyeupe iliyojengewa kwenye ukuta mweupe. Yaliyoandikwa mahandishi ya kiarabu mfiwa akiwa anaitwa Auma Rahali Muhammad Shahid Rali Mustali aliyezaliwa mwaka wa 1325 na akafa jumapili mwaka wa 1429 kwa miaka ya kiarabu. Ndani kuna manyasi yaliyoota.

Gari inayosafiri inajulikana kama tuktuku yenye rangi ya njano iliyo barabarani kando yake maji yaliyoenea hapo karibu ya barabara, kuna miti mirefu kubwa ya rangi ya kijani na nyasi zilizokua chini na zilizokatwa kwa umaridadi zaidi.

Uwanjani kuna mkusanyiko wa watu waliojipanga katika safu zilizonyooka. Wakiwa wamevaa kanzu za maridadi na rangi tofauti. Chini wameweka miswala ama busari inayotumika katika ibada ya swala. Kuna miti mirefu iliyomea na kuna anga nyeupe, kuashiria kuwa ni mchana. Na kuna viatu vilivyojipanga mbele ya watu.

Mkusanyiko mkubwa watu wakiwa katika sehemu ya wazi. Waliovalia nguo za kufanana zenye rangi nyekundu, kijani na nyeusi. Baadhi yao wakiwa wameshikilia rununu zao wakipiga picha na wengine wakionekana ni wenye furaha. Kuna viti vya kukalia kando yake. Sehemu hii inaonyesha mazingira yale kama ya mchezo wa mpira. Wengine wakiwa wamesimama huku wakishabikia.

Ameketi kwenye dawati akiwa amevaa shati la mikono mifupi lenye ukosi na tai. Mkono wake wa kulia amezuia kipanya na unaoingiza data kwenye kompyuta iliyokuwa mbele yake. Kuna makaratasi yaliyotawanyika kuonyesha mazingira ya kiofisi. Nyuma kuna mtu amesimama huku akiwa anaangalia maboksi yaliyopangwa vizuri huku akitoa makaratasi.

Wakati wa mchana, mawingu yametanda kwenye samawati nzima, kuna treni ambayo ni refu sana na inaonekana kuwa ni ya kisasa yenye rangi nyeupe na manjano. Kuna reli mbili zenye maturumu ya chuma na mawe. Kwenye upande wa kulia, kuna mfanyakazi ambaye amevaa nguo za usalama, inaonekana kuwa ni mfanyakazi wa hapo stesheni.

Jengo la rangi nyeupe na kijani lina sehemu mbili; ghorofa ya chini na ya juu. Upande wa kushoto kuna mnara mdogo wenye dome juu unaofanana na ule wa msikiti. Dirisha nyingi zina jelusi na mlango wa kuingilia upo chini ya paa ndogo. Upande wa kulia kuna mtu amesimama karibu na gari jeupe. Mbele kuna ngazi zinazoelekea kwenye mlango mkubwa wa mbao kuingia ndani ya msikiti.